Mabango yenye maandishi yamewekwa wazi nje ya jengo maalumu, yakiashiria huduma za kifedha zinazotolewa na mashine ya kutolea fedha kwa wateja kwa haraka na kwa usalama, ikirahisisha muamala wa kifedha kwa wananchi.

Kundi la wafanyakazi wa benki wamesimama wima ndani ya jengo la benki, wakiwa tayari kwa majukumu yao ya kuwahudumia wateja, hali inayoonyesha utayari, nidhamu na mshikamano katika kutekeleza shughuli za benki kwa ufanisi na weledi mkubwa, kuhakikisha huduma bora na usalama wa miamala kwa jamii.

Chumba chenye mwanga afifu kimepambwa na rafu zenye vinywaji mbalimbali pamoja na meza na viti vilivyopangwa kwa moangilio vikitoa mazingira ya kumpunzika, na kufurahia burudani kwa wateja watakaofika dukani hapo kwaajili ya starehe.

Mwanamke mmjoa akiwa ndani ya baa yenye mandhari ya kuvutia, amesimama karibu na rafu iliyojaa chupa mbalimbali za vinywaji, huku akishika chupa ya bia mkononi, wakati muhudumu aliyeko karibu nae akiendelea kuwadumia wateja wengine katika mazingira ya furaha na mazungumzo.

Eneo la burudani lina rafu zilizojaa chupa za vinywaji vya aina tofauti, huku meza zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba maalumu, chenye muonekano wa kuvutia. Hali inayowavutia wageni kufurahia mapumziko na mazungumzo ya kijamii.

Rafu zimepangwa chupa

Gari la kisasa limeegeshwa mbele ya jengo maalumu la biashara mlango wake ukiwa wazi huku sehemu ya ndani ikionekana kuwa wazi, ikiwa ni miongoni mwa magari yanayouzwa katika eneo hilo maalumu la uuzaji wa magari.

Magari ya aina mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio katika eneo maalumu, yakionyesha uwepo wa huduma za uuzaji na ununuzi wa magari mapya au yaliyotumika. Yakitoa nafasi kwa wateja wanaokuja kuangalia magari hayo kwa ajili ya kununua.

Gari la kisasa limeegeshwa ndani ya jengo maalumu likiwa katika eneo la biashara ya magari pembeni kuna magari mengine yaliyopangwa kwa mpangilio na kuonyesha shughuli ya uuzaji au maonyesho ya magari inayoendelea.

Eneo lililojengwa kwa ajili ya biashara ya magari ambapo magari mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha aina tofauti na hali ya usafi, huku wateja wakija kutembelea wakichagua gari linalokidhi mahitaji yao.

Gari limeegeshwa nje ya duka maalumu la magari, huku watu wawili wamesimama karibu wakitazama kwa makini. Mandhari inaonyesha shughuli ya biashara ya magari, ambapo wateja hupata nafasi ya kukagua magari, kabla ya kufanya uamuzi wa kununua.

Jengo la kisasa lenye vioo vikubwa limejengwa kwa ustadi wa kuvutia, ndani yake magari ya aina mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio maalumu. Yakisubiri wateja wanaohitaji kuyakagua au kununua kwa ajili ya matumizi.

Kikapu maalumu cha kutolea sadaka, kimewekwa katika duka maalumu kikiwa tayari kutumika kwa ajili ya kupokea michango ya waumini kama sehemu ya ibada na huduma za kifedha za kidini.

Rafu imejaa bidhaa mbalimbali za maziwa zenye maandishi na picha zinazo vutia, zikihifadhi ubora wa bidhaa ndani ya duka kubwa linalotoa huduma za maziwa kwa wateja watakao fika dukani hapo.

Mashine maalumu ya kutoa maziwa ikimimina maziwa kwenye chombo cha plastiki kilichowekwa chini yake, huku maandishi na picha zikionekana pembeni zikionyesha huduma mbalimbali za maziwa zinazopatikana hapo.

Mashine maalum ya kutoa maziwa imewekwa katika eneo la huduma ikifanyakazi kwa usahii. Kutoa maziwa safi kwa wateja waliopo karibu ikionesha teknolojia ya kisasa katika usindikaji wa maziwa safi.

Kifaa maalumu cha kujaza maziwa, kimewekwa ndani ya duka kubwa, kikiwa tayari kwa kuwahudumia wateja, wanaonunua maziwa kwa kiwango wanachokitaka, kwa njia rahisi na ya kisasa inayowawezesha upatikanaji wa bidhaa hii muhimu kwa urahisi.

Mashine maalumu ya kutoa maziwa imewekwa katika eneo la huduma ikifanya kazi kwa usahihi kutoa maziwa safi kwa wateja waliopo karibu, ikionyesha teknolojia ya kisasa katika usindikaji wa maziwa yaliyo bora.

Watu wamekusanyika nje ya duka kubwa la maziwa likiwa na mabango na picha mbalimbali za bidhaa za maziwa, wakisubiri kwa subra huduma wakionyesha utaratibu na matarajio ya kupata bidhaa safi na bora kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku.

Ndani ya duka la kisasa la maziwa lenye maandishi na picha zinazoonesha huduma zitolewazo, muhudumu amesimama ndani ya duka hilo akiwahudumia wateja waliokaa kwenye kiti, kila mmoja akiwa na chombo chake tayari kwa kujaziwa maziwa safi na salama kwa matumizi ya nyumbani.

Mwanamke mmoja amesimama mlangoni mwa duka kubwa lililopambwa kwa maandishi na picha zinazoonyesha bidhaa za maziwa, huku ndani kukiwa na mpangilio mzuri wa vifaa na sehemu maalumu ya kuhifadhi maziwa kwa ubaridi ili kuwahudumia wateja kwa ufanisi.

Kifaa maalumu cha kisasa kinachotumika kutoa maziwa kwa njia rahisi na salama, kinawawezesha wateja kupata maziwa kwa kiasi wanachotaka, kwa wakati wowote. Kikiwa kinatoa huduma kwa teknolojia ya hali ya juu, ili kuhifadhi ubora wa maziwa.

Mwanamke amesimama kwa makini akipima maziwa kwenye chombo maalumu, akihakikisha kipimo kinahifadhi ubora na usafi bidhaa ndani ya duka kubwa la maziwa hatua muhimu kwa huduma bora kwa wateja.

Rafu zimejaa vifaa mbalimbali huku wakipatiwa huduma za maziwa

Mwanaume amesimama kwa utulivu akisubiri maziwa yanayopimwa na mashine maalum ya kutoa maziwa, akionyesha subira na utaratibu ndani ya duka kubwa la maziwa, maziwa yakipimwa kwa usafi na ubora wa hali ya juu.

Wateja kadhaa wamekusanyika nje ya duka la maziwa wakisubiri kwa utaratibu kupimiwa na huduma ya kisasa ya maziwa , wakionyesha hamu ya kupata bidhaa bora na safi katika mazingira yenye usafi.

Kifaa cha kisasa cha kutoa maziwa kimewekwa ndani ya duka kubwa la maziwa, kikiwa kinawa ruhusu wateja kupata maziwa safi kwa urahisi na kwa kiasi wanacho taka wakati wowote, kina hakikisha ubora na usafi wa bidhaa.

Duka kubwa la kisasa la kuuza maziwa, lina majokofu yaliyopangwa kwa uangalifu pamoja na mashine ya kutoa maziwa, ambapo mazingira yake yameandaliwa kwa usafi na mpangilio unaovutia, ili kurahisisha huduma kwa wateja na kuhifadhi bidhaa kwa ubora unaotakiwa.

Mashine mbili maalumu za kutoa maziwa zimewekwa katika nafasi maalumu yenye maandishi, zikionyesha teknolojia ya kisasa inayowezesha wateja kupata maziwa kwa urahisi na kwa usafi wa hali ya juu.

Rafu imejaa bidhaa mbalimbali zinazo husiana na maziwa, ikiwa katika mazingira yaliyopangwa kwa usahihi ndani ya eneo la huduma za mashine ya kutoa maziwa, ikiwa hudumia wateja kwa urahisi na haraka.

Jengo la biashara linalo uza maziwa limejaa mapango na maandishi yanayoelezea bidhaa na huduma mbalimbali, huku mteja mmoja akisubiri kwa supu ya kupata huduma, hali inayoonyesha utaratibu na mashabiki wa bidhaa za maziwa katika eneo hilo.

Mashine nne kubwa za kutoa maziwa, zimepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya chumba safi, kila mashine ikiwa na maandishi na picha zinazoelezea matumizi yake, huku mazingira yakionyesha huduma ya kisasa ya upimaji wa maziwa.

Watu wawili wamesimama nje ya duka la maziwa huku mmoja akiwa ameshika mfuko wenye maziwa mkononi, na mwingine akiwa anasubiri huduma ili kuendelea na shughuli zao baada ya kununua bidhaa hizo.

Mwanaume anapokea maziwa kutoka kwenye mashine maalumu ya kutoa maziwa, akiwa ndani ya duka kubwa la bidhaa maziwa hatua inayoashiria upatikanaji wa maziwa safi kwa haraka na kwa usafi.

Mashine ya kutoa maziwa, ipo ndani ya duka lililopangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwa imewekwa karibu na rafu zenye bidhaa zinazohusiana na maziwa, huku mazingira ya duka hilo yakionyesha huduma ya kisasa kwa wateja wanaohitaji maziwa safi na yaliyopimwa kwa kiwango sahihi.

Jengo kubwa la biashara linalouza maziwa, limejaa maandishi na picha zinazovutia, huku ndoo iliyojaa maziwa ikiwekwa juu dirishani, kwa urahisi wa wateja. Ikionyesha huduma bora na usafi katika usambazaji wa bidhaa za maziwa.

Duka kubwa la kuuza maziwa mwanamke amesimama dukani huku ukutani kuna baadhi ya picha mbalimbali za maziwa zinazopatikana kwaajili ya kumuonyesha mteja bidhaa hizo

Mashine ya kutoa maziwa ipo katika eneo la duka maalumu, ikitoa huduma rahisi na haraka na wateja kununua maziwa safi na bidhaa zinazotokana nayo. Mfumo huu wa kisasa unarahisisha ununuzi, ukihakikisha upatikanaji wa bidhaa bora katika mazingira safi na salama; kwa matumizi ya kila siku.

Mwanaume amesimama mbele ya mashine ya kutoa maziwa, ndani ya duka la maziwa. Akitumia chombo chake kujaza maziwa, huku maandishi na picha kwenye mashine, yakielezea huduma zinazotolewa na duka hilo la bidhaa za maziwa.

Mwanaume ameshika glasi mkononi tayari kwa kujaza maziwa, kutoka kwenye mashine ya kisasa ya kutoa maziwa, hali inaonyesha utayari wa mnunuzi kutumia huduma za kisasa za upatikanaji wa maziwa safi.

Rafu zimejaa chupa mbalimbali za maziwa, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri huku mtoto mdogo akitazama kwa makini. Mandhari hii inaonyesha upatikanaji wa bidhaa za maziwa, katika mazingira salama na safi; yakilenga wateja wote kukuza lishe bora kupitia matumizi ya bidhaa zitokanazo na maziwa.

Mwanaume amesimama mbele ya duka maalumu la maziwa, akiwa ameshika chupa mkononi akisubiri kuhudumiwa huku maandishi na picha za bidhaa za maziwa zikiwa zimewekwa kwenye kuta za duka hilo.

Wateja kadhaa wamesimama kwa utulivu ndani ya jengo kubwa, linalouza maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa, wakisubiri kuhudumiwa jambo linalodhihirisha uhitaji mkubwa wa bidhaa hizo, muhimu za lishe katika maisha ya kila siku ya jamii.

Ndani ya chumba maalumu kuna mashine ya kutoa maziwa, inayorahisisha wateja kununua bidhaa za maziwa kwa njia ya kisasa. Eneo hili limepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri, likitoa huduma bora na haraka kwa wanunuzi wanaotafuta maziwa safi, na bidhaa zinazotokana na maziwa kwa matumizi ya kila siku.

Ndani ya chumba maalumu kuna rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, zimejaa bidhaa mbalimbali zinazohusiana na maziwa kama vile: maziwa ya kopo, siagi, mtindi na bidhaa nyingine. Mazingira ni safi na yanavutia wateja kufanya manunuzi kwa urahisi.

Mwanamke amesimama kando ya dirisha akipatiwa chupa yake ya maziwa safi na mfanyakazi wa duka. Huku mazingira ya duka la maziwa yakionekana safi, na ya kuaminika yakitoa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Mashine kubwa ya kutoa maziwa ikiwa nje ya chumba maalumu, ikiwa na maandishi na picha zinazoelezea huduma zinazopatikana, ikiwemo bei na maelekezo ya kutumia mashine hiyo kwa ununuzi wa maziwa safi ya kunywa.

Mashine kubwa ya kutoa maziwa ya kisasa, imesimikwa ndani ya duka maalumu ikiwa na sehemu ya kuingiza pesa au kadi, na bomba la kujazia maziwa kwenye chombo huku maandishi na picha zikielezea matumizi yake.

Ndani ya jengo kubwa lenye mpangilio mzuri, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za maziwa kama siagi, mtindi na maziwa ya pakiti. Picha na maandishi yaliyopo kwenye kuta na bidhaa hutoa maelezo muhumu kwa wateja kuonyesha ubora, aina na faida ya kila bidhaa.

Meza ya mbao yenye muundo wa kisasa na umbo la duara, imewekwa katika eneo la biashara la samani, ikionesha mvuto wa mandhari ya kisasa na ubora wa vifaa vinavyotumika katika kutengeneza bidhaa hizo za samani.

Mafundi wapo kazini wakiwa wameshika vipande vya mbao, pamoja na vifaa vya kutengenezea wakionyesha kujishughulisha kwa umakini na ustadi ili kuunda samani imara na zenye mvuto, zinazokidhi mahitaji ya wateja wa aina mbalimbali.

Kitanda cha mbao kimewekwa nje ya jengo likiwa limepangiliwa kwa ajili ya kuuzwa kikiwa miongoni mwa bidhaa nyingine za samani zinazotengenezwa kwa ustadi kwa matumizi ya nyumbani tayari kwa ajili ya kuvutia wateja.

Meza ya kisasa yenye rafu pamoja na viti na makochi yaliyoandaliwa kwa mtindo wa kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la samani yakionyesha ubora na mvuto kwa wateja watakaokuja kuangalia bidhaa mbalimbali za samani.

Duka la kisasa la samani likiwa na mpangilio mzuri wa viti, makochi ya kisasa meza na makabati ya aina mbalimbali, vyote vikiwa ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha na nafasi ya kutosha kwa wateja, kuchagua wanachohitaji kwa mapambo na matumizi ya nyumbani.

Makochi ya kisasa ya sofa yamepangwa kwa mtindo wa kuvutia, ndani ya chumba cha biashara, yakisindikizwa na meza za kisasa zilizotengenezwa kwa mbao imara, zenye umbo la kuvutia na muundo wa kisanaa, unaolingana na rangi za makochi. Hali inayoonyesha ustadi na ubunifu wa wauzaji wa samani za kisasa.

Makochi ya kisasa yenye rangi ya kuvutia yamepangwa pamoja na viti vilivyotengenezwa kwa ustadi, huku makabati ya mbao yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya eneo la biashara la kuuza samani.

Samani mbalimbali kama vile makochi ya kumpumzikia, sofa za kuvutia meza pamoja na kabati zimepangwa kwa ustadi katika eneo maalumu, zikionesha ubunifu na ubora wa bidhaa zinazotolewa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Ndani ya duka kubwa la samani viti, meza, makabati na makochi ya kisasa yamepangwa kwa ustadi ndani ya banda kubwa, yakionyesha aina mbalimbali za samani zenye muundo wa kisasa na ubora unaowavutia wateja wanaotafuta vifaa vya kuvutia nyumba zao.

Makochi ya kisasa yenye rangi tofauti tofauti zinazovutia yamepangwa kwa mpangilio nje ya jengo, yakisubiri wateja wanaotafuta samani bora za kuimarisha muonekano wa vyumba vyao vya mapumziko.

Makochi ya sofa, viti na meza, kabati vimepangwa kwa ustadi ndani ya chumba maalumu vikionyesha muonekano wa kisasa na utofauti wa samani zinazotolewa kwa wateja katika eneo la biashara la samani.

Viti vya kisasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya jengo vikitoa mandhari ya kuvutia na mazingira rafiki kwa wateja wanaotafuta samani za kisasa, viti hivyo vimewekwa kwenye maeneo yaliyo wazi vikionyesha mitindo ya kisasa pamoja na ubora wa viti hivyo huku wateja wakipata nafasi ya kuchagua kwa urahisi.

Chumba kikubwa kimepambwa kwa makochi ya kisasa meza na makabati yaliyopangwa kwa ustadi yakipambwa na taa za kuvutia zinazotoa mwanga mzuri, yakitoa mandhari ya kuvutia kwa wateja wa samani watakaofika dukani hapo kwa ajili ya kununua mapambo ya ndani.

Makabati ya mbao yaliyojipanga vizuri yakiwa pamoja na makochi ya sofa ya kisasa na magodoro makubwa, yamewekwa nje ya jengo yote yakionyesha bidhaa zinazouzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani katika duka hilo la samani.

Makochi ya sofa ya kisasa pamoja na mito yamepangwa kando ya barabara kwa ajili ya kuonyesha aina na muundo wa samani zinazouzwa, samani hizi zinavutia wateja wanaotafuta vitu vya makazi vya kisasa, zikiwa na muonekano mzuri.

Ndani ya eneo la wazi lenye uzio, mwanaume ameshika kifaa maalumu nyundo, akiwa anatengeneza samani kwa kutumia mbao akionyesha ustadi wa kazi ya kutengeneza samani hizo za mbao za kisasa.

Chumba kikubwa kilichopambwa kwa ustadi kimejaa makochi ya sofa ya kisasa, yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri taa zenye mwangaza hafifu zikipamba dari; huku picha mbalimbali zikiwa zimebandikwa ukutani kuipa mandhari hiyo mvuto wa kipekee.

Vitanda vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma, vilivyopangwa vizuri sana pembeni ya barabara ikionesha ubora ambavyo hufaa kwa matumizi ya nyumbani, hosteli au shule.

Watu wawili wamesimama kwa utulivu eneo la mapokezi wakisubiri kwa heshima na subira kupokelewa au kuungana na wageni wengine, hali inayojenga mazingira ya ukarimu na huduma bora katika hoteli.

Mwanaume amesimama kwenye eneo la mapokezi, la hoteli ya kisasa huku wahudumu waliova sare wakimpa huduma kwa utaratibu, kaunta imepambwa kwa vifaa vya kisasa na taa laini ikiashiria mazingira ya ukarimu na huduma bora kwa wageni wanaowasili.

Mwanaume amesimama eneo la mapokezi, ndani ya jengo kubwa la kisasa, akizungumza na mhudumu aliyevaa mavazi rasmi ya kazi, huku meza ya mapokezi ikiwa na vifaa na karatasi mbalimbali.

Duka dogo limejaa bidhaa mbalimbali za mboga mboga na matunda likitoa huduma za karibu kwa wakazi wa eneo hilo kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku, huku mhudumu wa duka hilo amesimama kwa makini tayari kusubiri mteja atakayefika kuchagua bidhaa anazohitaji.

Bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku zimepangwa kwenye meza na nyingine kutundikwa juu, huku wateja wakizunguka na kuchagua wanachohitaji kwa uangalifu katika eneo lenye shughuli nyingi na linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani.

Katika eneo la wazi lenye shughuli nyingi watu mbalimbali wamekusanyika wakibadilishana bidhaa, huku wengine wakichagua kwa makini vitu wanavyohitaji kutoka kwa wauzaji waliopanga bidhaa zao kwa mpangilio juu ya meza na chini ya vibanda vidogo.

Mwanamke ameketi kwa utulivu chini kwenye soko la wazi akiuza bidhaa mbalimbali za mbogamboga na mazao alizozipanga chini kwa uangalifu, akiwa tayari kuwahudumia wateja kwa heshima watakaofika kuchagua bidhaa katika duka lake.

Wateja mbalimbali wamejaa sokoni, wakinunua bidhaa zilizopangwa chini, kila mmoja akiwa ameshika mfuko, huku bidhaa kama matunda, mboga na vyakula vingine vikiwa vimepangwa kwa mpangilio kwenye meza na maeneo ya kuuzia.

Bidhaa mbalimbali za matunda zimepangwa kwa ustadi katika maeneo ya wazi, huku watu wamesimama wakisubiri kununua na kuchagua matunda safi yenye ubora wa hali ya juu sokoni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya duka kubwa bidhaa za aina tofauti kama vile vikapu, nguo na vifaa vingine vya matumizi ya nyumbani vimepangwa vizuri kwa mpangilio maalumu, huku wateja wakiendelea kuchagua kulingana na mahitaji yao ya kila siku.

Viatu vya mitindo tofauti vimewekwa juu ya meza na vingine vikitundikwa pembeni pamoja na nguo, katika mazingira ya wazi ya biashara yanayowapa wanunuzi fursa ya kuchagua bidhaa kwa bei nafuu, kulingana na mahitaji yao ya kila siku.

Wauzaji wameweka bidhaa mbalimbali kwa mpangilio mzuri juu na chhini ya meza kama nyanya, vitunguu, karoti na bidhaa nyingine za mbogamboga na matunda. wakisubiri kuhudumia wateja wanaofika kuchagua vitu wanvyohitaji kwa urahisi katika eneo la biashara la wazi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya eneo la biashara, huku wateja wakiwa wanatembea wengine wamesimama na kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi na haraka kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Kibanda kilichojaa bidhaa tofauti za mboga kama nyanya na vitunguu, muuzaji ameketi kwa utulivu akisubiri wateja kuja kununua, hali inayodhihirisha shughuli za kawaida biashara ndogondogo sokoni.

Mwanamke amesimama nyuma ya meza yake akimpimia mteja nyanya zilizoiva hali inayoonyesha mahusiano ya mnunuzi na wateja wakila siku sokoni

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mezani na kwenye vipanda vidogo, huku watu wakiwa wameketi wakipumzika na kusubiri wateja. Eneo hili linaonyesha shughuli nyingi za kibiashara na ushirikiano wa jamii, kati ya wauzaji na wanunuzi katika mazingira ya wazi ya soko.

Mazulia yamepangwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka, yakionyesha aina mbalimbali za rangi, muundo na saizi zinazopatikana kwa wateja. mazulia hayo hutumika kufunika sakafu na kutengeneza mazingira mazuri ya ndani, na hupatikana katika soko hili, huwawezesha wateja kuchagua kwa urahisi kulingana na ladha na mahitaji yao.

Bidhaa mbalimbali kama nyanya zilizoiva, vitunguu na karoti vimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni, huku wauzaji wakiwa wamesimama nyuma ya meza, wakihudumia wateja wanaochagua na kununua mazao hayo kwa uangalifu.

Duka kubwa lenye nafasi ya kutosha limejaa bidhaa za aina tofauti, huku kundi la watu wazima wakitembea na kuchagua vitu wanavyohitaji kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio, huku bidhaa nyingine zikiwa zimetundikwa ukutani ili ziweze kuonekana vizuri.

duka kubwa la jumla linaonekana likiwa na ra fu zilizopangwa kwa mpangilio bidhaa mbalimbali, zikiwa zimejaa kama vinywaji vyakula na vifaa vya matumizi ya kila siku, huku watu wamesimama wakichagua katika hali ya utulivu.

Jengo la biashara lililoandaliwa kwa ajili ya kutoa na kupokea fedha, limejaa mabango yenye maelezo ya huduma mbalimbali za kifedha; likiwa na utaratibu wa kuwahudumia wateja kwa haraka na usalama.

Mwanaume amesimama ndani ya chumba kilichopambwa kwa uzuri huku kikiwa na madirisha marefu yanayotoa mwanga wa kutosha akionyesha mazingira ya makazi au ofisi yenye mandhari ya kisasa, hali inayoadhimisha biashara na huduma zinazohusiana na nyumba na mali isiyohamishika.

Nyumba kubwa zimepangwa kwa mpangilio wa kisasa na maridadi, zikionyesha usanifu mzuri wa majengo ya makazi au biashara. Eneo hili linaonyesha maendeleo katika sekta ya ardhi, ikitoa fursa za makazi ya heshima na uwekezaji wa kiuchumi unaochangia ustawi wa jamii na miji inayozunguka.

Nje ya jengo lililo katiaka eneo la wazi, kuna bango kubwa lenye maandishi ya kuhamasisha uuzaji wa mali ya biashara, pamoja na namba ya simu kwa mawasiliano. Mandhari ya eneo hilo inaonyesha utulivu unaofaa kwa uwekezaji.

Viatu vimewekwa juu ya meza kwa mpangilio mzuri huku nguo na vitu vingine zikipangwa karibu kwa ustadi ndani ya eneo kubwa la biashara, ikitoa fursa kwa wanunuzi kuchagua bidhaa mbalimbali kwa urahisi na kufurahia ununuzi wao.

Nguo za mitindo tofauti zimetundikwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kibiashara zikionyesha muonekano wa kuvutia kwa wateja wanaotembelea sehemu hiyo kwa ajili ya ununuzi wa nguo hizo.

Rafu zimepangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa bidhaa za aina tofautitofauti, huku nguo zikitundikwa mpangilio unaovutia ndani ya jengo kubwa la kibishara; mazingira hayo hurahisisha ununuzi na kuwapa wateja chaguo pana la mavazi na bidhaa nyingine.

Nguo zimetundikwa na kupangwa kwa ustadi kwenye rafu ndani ya jengo la kibiashara, zikionesha mitindo mbalimbali inayovutia wateja wanaotembelea sehemu hiyo kwa ajili ya kununua nguo.

Rafu zimetandikwa kwa mpangilio mzuri zimejaa viatu vya aina mbalimbali vinavyoonyesha mitindo tofauti ya matumizi ya kila siku au hafla hali inayoashiria utofauti wa bidhaa zinazopatikana katika eneo la biashara kubwa na la kisasa.

Jengo kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama vile: nguo, viatu na vifaa vingine; yakivutia wateja kwa mandhari ya kisasa na mpangilio mzuri wa ununuzi, huku nguo zikiwa zimepangwa na kutundikwa kwenye rafu maalumu ili kusaidia wateja kuchagua kwa urahisi.

Jengo kubwa la biashara limejaa maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali kama nguo, na viatu na vifaa vingine. vikiwa vimepangwa kwenye rafu mbalimbali, yakivutia wateja kwa mpangilio mzuri na mandhari ya kisasa ya ununuzi.

Mavazi ya aina mbalimbali yamepangiliwa kwa ustadi juu ya vishikizo vya chuma, vilivyosimikwa ndani ya jengo kubwa la biashara vikionesha mpangilio wa kuvutia, unao wawezesha wanunuzi kuchagua kwa urahisi, kulingana na mahitaji na ladha zao.

Rafu zimejaa bidhaa tofauti zikipangwa kwa moangilio mzuri huku mteja mmoja akichagua kwa makini bidhaa anazohitaji, ikionesha utaratibu na urahisi wa upatikanaji wa bishaa katika duka kubwa.

Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za chakula kama mikate, keki na vitafunwa vingine ndani ya duka kubwa la kisasa linalotoa huduma kwa wateja wanaotafuta mahitaji ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali kama vile: vyakula, vinywaji na vifaa vya matumizi ya kila siku, vimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu ndefu ndani ya duka kubwa la kisasa, likiwa na mwanga wa kutosha na mazingira safi yanayovutia wateja watakaofika dukani hapo kwa ajili ya kununua matumizi yao ya kila siku.

Viti vya plastiki vimepangwa kwa utaratibu ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi, huku pikipiki ndogo za kuchezea watoto na mipira vikiwa vimewekwa pamoja kwa urahisi kwa wateja kuchagua.

Mifuko yenye bidhaa mbalimbali imepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la kuuza bidhaa nyingi ikionyesha utaratibu na urahisi wa wateja kuchagua wanapohitaji vitu mbalimbali vya matumizi ya kila siku.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za matunda safi huku mwanamke mmoja akichagua kwa uangalifu matunda bora akijaribu kupata bidhaa zenye ubora kwa ajili ya matumizi au kuuza katika mazingira ya duka kubwa la bidhaa mbalimbali.

Mwanamke amesimama kwa makini, amesimama mbele ya rafu.

Duka kubwa la kisasa lenye muonekano wa kupendeza rafu ndefu, zimepangwa kwa usafi na bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa pamoja, kama vyakula na vinywaji na bidhaa za matumizi ya kila siku, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaovutia wateja.

Bidhaa mbalimbali kama majiko ya kisasa zimepangwa vizuri ndani ya duka kubwa la kisasa, ili kuwapa wateja chaguo la vifaa vya kupikia vya kisasa vinavyotumia nishati kwa ufanisi.

Rafu zilizopangwa kwa mpangilio maalumu, zimejaa bidhaa mbalimbali zinazo hitajika kila siku kama chakula, vifaa vya usafi na mahitaji ya nyumbani. Mpangilio huu hurahisisha wateja kupata bidhaa wanazohitaji kwa haraka, huku wakinufaika na huduma ya kisasa ya manunuzi katika mazingira safi na yenye utaratibu.